Mwanaume mmoja ameketi kwenye machela huku mkono wake ukiwa umedungwa sindano ili kuweza kutoa damu. Anafinya mpira ili damu iweze kutoka kwa urahisi.

Mgonjwa ambaye amedhohofika kiafya yupo hospitalini. Ameekelewa kwenye machela, huku wauguzi wake wakiwa wamejifunga na magwanda ya kuzuia kupatwa na magonjwa hayo.

Mzee ambaye ni mgonjwa amelazwa kwenye machela, huku akiongezewa oksijeni kutumia paipu. Wauguzi wake wanaonekana kuwa wamevaa mavazi ya kujikinga kutokana na ugonjwa alilonalo.

Kwenye chumba cha upasuaji katika hospitali, mgonjwa mmoja anahudumiwa na madaktari wengi ambao wamevaa magwanda rasmi ya kufanya upasuaji. Wamemulikiwa na taa ili waweze kutazama vyema.

Katika chumb cha hospitali, mgonjwa amelazwa kwenye machela, huku akipata hewa ya oksijeni kutumia mpira. Wauguzi wake ambao ni wawili, wamevaa magwanda yanayowazuia kupata magonjwa aliyo nayo mgonjwa huyu.

Zahanati iliyotengenezwa kwa hema. Kuna mwanamke ambaye ameketi chini anapewa chanjo. Mwanamke pamoja na muuguzi wake wamevaa barakoa. Nje kuna watu waliopanga laini huku wakisubiri pia kupewa chanjo.

Muuguzi amevaa vazi la kinga na maski akishika bunduki ya joto na kumlenga mgonjwa aliyevaa barakoa. Wako kwenye maeneo ya wazi mandhari ya nyuma ikiwa na watu wanaosimama kwa umbali. Hali ya hewa inaonekana kubwa yenye mwangaza wa jua.

Mgonjwa mwenye barakoa ameketi kwenye kiti, huku muuguzi akimtia chanjo. Muuguzi pia amevaa barakoa, na mazingira haya yanadokeza kwamba hii ni kituo cha chanjo cha haraka, kwa sababu wako ndani ya hema.

Gari la afya linavuruta kontena iliyoandikwa mobile clinic iliyo na magurudumu. Kontena hii inatumika kama hospitali kupeleka huduma za afya kwa walio mbali na hospitali.

Makontena yanayosafirishwa na trela yamepangwa na mengine yameekelewa juu huku yakiwa yameandikwa clinic ama kliniki. Yanatoa matibabu ya zahanati kwa wale ambao wako mbali na hospitali.

Mtoto mchanga aliyezaliwa ameshikwa na bibi ya rais, huku mamake akiwa ameketi kitandani kwenye hospitali. Wakati huu, mkewe rais alikuwa anazindua matibabu ya bei nafuu ya kujifungua.

Wanafunzi wa Moi teaching and Refferal hospital pamoja na walimu wake wako barabarani, huku wakitembea, wote wamevaa barakoa. Wamebeba mabango yaliyoandikwa world's sight day, love your eyes .Hii inaonyesha kwamba ni siku ya kusherehekea macho yetu.

Lori ambayo inasafirisha zahanati imeandikwa Beyond Zero Mobile Clinic . Kwenye milango yake kuna puto ambalo linasherehekea kuzinduliwa kwa shughuli hii.

Muuguzi anapinga sindano ya polio kwa mtoto aliye nyumbani .Mtoto huyu ameshikwa na mzazi wake huku muuguzi huyu akiwa ameandamana na rais katika shughuli hii.

Watoto wenye umri mchanga wameketi chini kwenye viti nje ya darasa huku wakifunzwa na watoto wa umri mkubwa kidogo kupiga mswaki wakitumia mwana sesere. Wanafunzi wote hao wamevaa sare za shule.

Mgonjwa amelazwa kitandani huku akihudumiwa na madaktari wawili ambao wamevaa barakoa, kofia na mavazi yao ya kazi, huku daktari ambaye anamwangalia meno akiwa amevaa glovu.

Mwanamke ameketi chini kwenye zahanati, huku daktari wake ambaye amevalia sare za jeshi, na kuvaa barakoa, anachunguza meno yake. Kando yake, kuna muuguzi ambaye anamsaidia na kuna watu ambao wako foleni na wanaongoja kuhudumiwa.

Mwanamke aliyetabasamu anaonyesha meno meupe pe yaliyopangwa vizuri. Meno yake yanaonekana kuwa yenye afya nzuri na yenye kutunzwa vyema mno.

Mahali hapa pana mafuriko. Kuna watu ambao wamekunja longi huku wakipita, wengine wanawasaidia kina mama kushuka kwenye paa na kuweza kupita maji haya.

Wazimamoto watatu, wako kwenye pilkapilka ya kwenda kuzima moto. Kuna mmoja anayevuta mpira wa kwenda kumwaga maji, ilhali mwingine amekimbia kwenda kusaidia watu wanaoathirika. Nyuma yao kuna watazamaji wanaoshuhudia kinachoendelea.

Mahali hapa kuna mafuriko kwa kuwa limesombwa na maji. Watu wanaonekana kuepusha bidhaa zao huku wakiekelea kwenye mashua ambayo inawasaidia kuokoa.

Kijiji hiki kimefurika, watu wanaepua vitu vyao kutoka kwa nymba zilizojaa maji. Huku shirika la msalaba mwekundu wanawasaidia kuepua vitu vyao.

Wauguzi wa afya wamevaa magwanda yao ya kazi yanayowafunika kila sehemu ya mwili. Wamebeba mgonjwa kwenye machela, huku akiwa kwenye oksijeni. Mgonjwa huyo amefunika kwa plastiki huku akiwekwa kwenye ndege ili kuenda kupata matibabu.

Moto mkali ulio na moshi mzito umewaka kwenye nyasi iliyokauka. Mwanaume mmoja ameshika majani huku akigonga ili kujaribu kuzuia moto kusambaa.

Watu wa mtaa, wamekusanyika huku wakiwa wameketi nje, wengine wameketi kwenye viti na wengine chini. Wote wamevaa barakoa, huku wengine wakiwa wameiweka kwenye kidevu. Kuna watu ambao wamevaa mavazi yaliyoandikwa nutrition volunteer ambayo inamaanisha wanaongelea lishe.

Hapa pamekumbwa na mafuriko. Watu wanaondoka wakibeba vitu vyao. Mwanamke yuko juu ya paa akiwa na vitu vyake kuepuka mafuriko haya. Wengine wako kwenye mashua wakienda kuwasaidia watu waliosombwa na maji.

Mtoto mchanga anainuliwa na mama yake juu ili aweze kusafisha mikono yake. Wanawake waliomzunguka wamevaa barakoa. Ndoo ambayo inatumika kuwekea maji ina alama ya dettle na nia rangi ya kijani kibichi,

Kuna njia ya vumbi ambayo inapita kwenye msitu hii. Kuna mahali ambapo panaonekana pamekatwa miti ilhali kuzungukia kwake kuna miti ya kijani kibichi. Mahali hapa ni mchana kwa sababu kuna jua.

Tone la maji linaanguka kutoka kwa mfereji ambao umefungwa. Chini ya mfereji huu, kuna ndoo ambayo ni ya kupakia rangi. Ndoo hii ni ya rangi ya bluu.

Majani chai yamepandwa kwenye shamba iliyo na ekari nyingi zaidi. Iko katika rangi ya manjano. Hali ya anga inaonekana kuwa tulivu ambapo jua inatua.

Katika kliniki, kuna ofisi ambayo ina meza na viti vitatu. Kwenye meza, kuna mbao iliyowekelewa ratili ya kumpima mtoto mchanga anapoletwa kliniki.

Ofisi ya daktari ya kumkagua mgonjwa, inakaa kua safi sana. Ina meza, kiti, machela, na ina kabati inayopanga vifaa vya kazi na microwevu.

Daktari aliye na kabuti nyeupe anamuandikia mgonjwa dawa ambazo anafaa kutumia. Meza yake imejaa faili tofauti na kando yake kuna kompyuta. Mgonjwa ameketi hiyo pande nyingine huku amejifunikwa kwa leso.

Katika hospitali kwenye ukuta, kuna kadi zilizoandikwa herufi ambazo ukubwa wake unatofautiana. Kuna herufi ka h, o na a. Herufi hizi zinamsaidia daktari kujua iwapo mgonjwa ana shida ya kuona.

Katika chumba cha hospitali kuna mashine ya x-ray . Mashine hii inameza ambapo mgonjwa huweza kulalia na juu yake kuna camera ambayo huweza kupiga picha. Picha hizi huweza kuonyeshea sehemu zilizo ndani ya mwili kama mifupa.

Ambyulensi imeegeshwa chini ya kivuli ya mti, huku mlango wake wa nyuma ukiwa umefunguliwa. Kando yake kuna mwanadada aliyeketi, huku kwenye lango kuu kukiwa na watu wawili nyuma yake.

Meza ya chuma ya kitabibu imetandikwa mbele ya container ndogo zenye vifaa vya hospitali kama glovu, dawa, pamba na sindano. Vifaa vimepangwa kwa mpangilio mzuri ukutani karibu na box la glavu upande wa chini.

Chupa ndogo nyeupe yenye alama ya tahadhari iko kwenye rafu ya maabara ikiwa na kemikali ya Formalin . Inatakiwa kutumika kwa uangalifu kwa ajili ya kuhifadhi sampuli za kibayolojia.

Darubini ya maabara, iko kwenye meza ikiwa tayari kwa uchunguzi . Ina mwanga wa chini na lensi kubwa inayoonekana makini. Kuna slaidi ya kioo chini yake labda ya feli au bakteria .

Kwenye hospitali, daktari anaingia chumba ambalo ni la operesheni. Milango yake ni mikubwa huku imefunguliwa wazi. Daktari hutu amevaa mavazi ya kazi.

Katika hospitali muuguzi aliyevaa glavu anaonekana kumchunguza mgonjwa yule aliyelala kwenye machela huku amevua viatu. Anakaa kumchunguza kuwa na maradhi ya tumbo hasa. Hospitali hii inaonekana yenye mandhari na yenye utulivu.

Bango hili linazungumzia afya ya akili na hatari za mkazo kwa afya ya mwili. Mada kuu "je mkazo unakufanya mgonjwa?" pia inaeleza mkazo ni nini na unadhirije afya yetu ya mwili.

Mwanamke ameketi chini na kujikunyata huku mkono wake ukishika paji la uso wake, anaonekana kua mwenye mawazo mengi, ameketi chumbani ambapo kuna hali ya tulivu.

Dawa hili linaloitwa Ibuprofen lina rangi yenye nyekundu ni ya nyeupe kwenye katoni. Lina tembe ishirini na nne na linatumika kupunguza uchungu mwili.

Katoni hizi ni za Panadol, dawa ambayo inatumika kupunguza uchungu. Mbele yake kuna tembe ambazo zimo ndani ya katoni hizi.

Kompleksi ya vitamini B99, ni dawa muhimu yenye vitamini mbalimbali ya B zinazosaidia mwili kwa njia tofauti imewekwa katika mfuko wa buluu.

Kina mama wamewapeleka watoto wao ili waweze kupata chanjo ya Polio inayowazuia kutopooza. Chanjo hii wanapewa kwenye mdomo. Kina mama hawa wamevalia leso kuonyesha ni wa jamii ya kimaasai. Muuguzi anayewapea chanjo amevalia glavu.

Mtoto mchanga anafanywa ili afungue mdomo ili kupokea chanjo ya Polio. Chanjo hii inamzuia kutopooza. Ameshikiliwa na mamake huku muuguzi akimpea chanjo hii.

Mgonjwa ameinua shati ili kuweza kudungwa sindano na muuguzi wake ambaye amevaa glovu na sare za kazi. Mahali hapa ni hospitali.

Mtoto ameshikwa na mama yake. Mtoto huyu ni mchanga na anapewa chanjo ya kuzuia polio. Wako kwenye zahanati ambapo muuguzi amevaa magwanda ya kazi.

Mwanaume aliyeketi chini aliyeketi chini, aliyevaa barakoa yuko hospitalini akidungwa sindano kwenye mkono. Muuguzi anayemdunga pia, amevaa barakoa na sare zake za kazi.

Katika zahanati wauguzi wako katika pilikapilika ya kujaza rekodi kwenye faili huku wengine wakitayarisha chanjo. Mama ambaye ameshika mtoto wake yuko kwenye foleni akingoja mtoto wake aweze kupewa chanjo.

Mgonjwa amelala kwenye machela huku akiwa amefunikiwa na vitambaa vya hospitali. Daktari wake amejifunika uso na anajaribu kumng'oa meno kutumia vifaa vinavyofaa.

Mtoto mchanga amepakatwa na mama yake huku mwuguzi akimpea chanjo kwa mdomo wake. Chanjo hii inamzuia kutopooza unaosababishwa na ugonjwa wa polio.

Mtoto ananawa mikono huku akiwa na barakoa. Anafungua mfereji ili kuweza kunawa. Mfereji huo unatoa maji kutoka kwenye tanki iliyo na rangi ya kijani kibichi na bluu. Nyuma yake kuna msichana ambaye pia anangoja kunawa. Wote hawa wamevalia barakoa.

Mtoto mchanga amepakatwa na muuguzi huku muuguzi mwingine akimshika mdomo ili kuwezesha kumpa chanjo ya kujizuia na polio. Wauguzi hawa wamevaa sare ambazo ni za rangi ya manjano.

Watu wamejumuika kusafisha mazingira. Kuna watoto wachanga na watu wakubwa ambao wote wamevaa barakoa na glavu wanashikilia karatasi ya kuokota takataka.

Mtoto mgonjwa, yuko hospitalini, huku amelazwa kitandani. Anaekwa pumzi ya oksijeni, ili kuweza kumsaidia kupumua. Pia, anapata matibabu kupitia sindano, ambayo imewekwa kwenye mkono. Kwenye makwapa yake, ameekewa kipima joto.

Mtoto mdogo anapata alama ya bluu kwenye kidole baada ya chanjo ya polio ikionyesha amekwisha kinga. Mganga wa afya amevaa mavazi ya manjano. Mama ya mtoto anaonekana kumshikilia mtoto mkono ili aweze kupata alama hii.

Watu wengi wako kwenye foleni huku wakinawa mikono kwa kutumia sabuni. Wanafungua mifereji yanayotoa maji ambayo yamewekwa kwenye ndoo. Chini yao kuna beseni ambayo inaingiza maji ambayo wametumia kunawa.

Kuna mfereji wa kunawia mikono, inayofunguliwa kwa kukanyagwa kwa chuma huku sabuni pia, ikifinywa kutumia mguu mwingine wa kukanyaga wa chuma. Maji haya yako kwenye ndoo ya plastiki ya rangi ya buluu.

Mwanariadha amelala chini kwenye sakafu huku akishikilia mguu wake kwa uchungu. Anaonekana kuwa ameumia. Alikuwa kwenye mbio kwa maana alikuwa na jezi zake za kukimbia pamoja na viatu.

Wanaume wawili wanacheza mchezo wa kupigana dondi . Mmoja amempiga mwenzake ngumi ya uso inayofanya uso yake kuonekana imefinyika mno.

Mwanamke mmoja mwenye vifaa vya sikio anafanya mkimbio wa asubuhi lakini ghafla anajikwa na kuumia mguu, mwanamume mmoja anamsaidia wote wanaonekana kujali na kushirikiana katika hali hiyo ya dharura.